Kuna viazi ambazo zimewekwa kwenye magunia. Magunia hayo yametengenezwa kwa kutumia neti. Neti hizo zina rangi ya zambarau. Kwa umbali kidogo, kuna jengo ambalo limejengwa kwa kutumia mbao na hayajapakwa rangi.

Huu ni mfumo wa kisasa ya kilimo . Mbinu ambao unatumika huku unajulikana kama haidroponiki . Udongo hautumiki katika upanzi wa mimea. Kuna mimea mingi midogo ambayo yana majani madogo yenye rangi ya kijani.

Hili ni shamba kubwa. Mimea bado hayajapandwa shambani humu. Mbinu ya kilimo ambayo inatumika inajulikana kama umwagiliaji wa matone .Kuna mabomba mengi ya maji yenye rangi ya kijivu ambayo yanapita kwenye shamba hili. Kwa umbali, kuna wanyama ambao wako malishoni.